Katika hema iliyojengwa ili kutoa huduma watu wengi wanaonekana wamepanga foleni, huku wafanyikazi waliovalia mavazi rasmi wakiendelea kutoa huduma.

Majaji wa mahakama ya juu zaidi wanaonekana wamesimama huku wamevalia mavazi rasmi ya kazi. Wanaonekana kutabasamu kuashiria shughuli muhimu uliotokea.

Katika uwanja wa mchezo, wachezaji wa kandanda wanaendelea na mchezo kali. mchezaji aliyevalia jezi ya rangi ya bluu na nyeupe anaonekana akiwa na mpira huku mpinzani wake aliyevalia jezi ya rangi ya kijani, akijaribu kumnyang'anya.

Katika kituo cha Huduma Kenya wafanyikazi waliovalia mavazi rasmi wanaonekana wameketi kwenye kaunta uku kila mmoja akiangalia kwenye skrini ya kompyuta. Kwa upande mwingine kuna viti vilivyopangwa ili watu wanaofika hapa wakalie wakigonja huduma.

Katika sehemu ya kutoa habari kwenye kituo cha Huduma Kenya wafanyikazi wawili waliovalia mavazi rasmi wanaonekana wameketi kwenye kaunta uku wakiangalia skrini ya kompyuta.

Katika kituo cha huduma Kenya watu wanaonekana wameketi kwenye viti vilivyopangwa kwa njia inayovutia. Huku wakipanga foleni ya kupata huduma katika eneo hii.

Katika eneo la kutolea huduma za usafiri, watu waliovalia barakoa, wanaonekana wamepanga foleni, huku wakibeba makaratasi, ili kuhudumiwa.

Cheti cha kuzaliwa inaonekana ikiwa na data muhimu kama vile ,jina ya mtu, mahali mtu alizaliwa ,wazazi wa mtu na hata sahihi ya afisa wa usajili.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti ya rangi nyeusi anaonekana anatembea na jaji mmoja aliyevalia mavazi rasmi huku akiangalia saa kuashiria kuchelewa kwa shughuli muhimu.

Mashabiki wa kandanda waliovalia jezi ya rangi ya kijani wanaonekana wakiwa wameshikilia vitu mbalimbali kama vile vuvuzela, isukuti na taa huku wakitembea barabarani.

Katika sehemu ya usajali maafisa wa shughuli hii wanaonekana wakiandika makaratasi huku wakijaza data muhimu ya mtu mmoja aliyesimama hapa.

Katika uwanja wa mchezo kuna mashabiki, wachezaji wa kandanda waliovalia jezi ya rangi ya buluu wanaonekana wamekusanyika ili kuomba kabla ya mechi kuanza.

Mwanaume aliyevalia suti jeusi anaonekana akiiongea na maafisa wa serikali kama vile spika na majaji waliovalia mavazi rasmi kuashiria kukuwa kwenye shughuli muhimu ya serikali.

Katika uwanja wa mchezo. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi ya rangi nyeupe anaonekana ameanguka chini kutokana na kuruka kwa kasi huku nyuma yake kuna watu wanaoshuhudia zoezi hili.

Katika afisi za serikali za kutoa huduma, watu wengi wanaonekana wamepanga foleni huku wakibeba makaratasi muhimu kila mtu akingoja zamu yake ifike.

Jaji mkuu wa mahakama, aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu. Akiwa na maafisa wake. Anaonekana akiwahutubia wanahabari nje ya ofisi hio.

Mwanaume mmoja aliyevalia sweta ya rangi nyeusi na kofia nyeusi anaonekana amesimama kwa eneo la maegesho huku akiwa ameshikilia pasipoti kwenye mkono na makaratasi muhimu.

Katika eneo la Huduma Kenya mwanaume aliyevalia suti ya buluu anaonekana akielekeza watu waliofika hapa kuhusu huduma zinazopatikana eneo hili huku kando yake kuna watu walioketi.

Kayika sehemu ya kutoa habari katika kituo cha huduma Kenya. Wafanyi kazi wawili waliovalia mavazi rasmi wanaonekana wameketi kwenye kaunta huku mmoja akiwa ameangalia skrini ya kompyuta.

Katika ofisi ya usajili, mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeupe, anaonekana akiwekelea vidole kwenye mashine iliyo na mwangaza. Mbele yake kuna kamera inayopiga picha.

Mwanamke aliye valia shati ya rangi nyeusi anaonekana ameshikilia mwavili kubwa ya rangi ya manjano yenye maandishi, Millicent Omanga. Huku anaonekana akiuza bidhaa kama soseji.

Katika sehemu ya counter , kwenye eneo la huduma Kenya, mfanyikazi mmoja aliyevalia mavazi rasmi, anaoenakana ameketi nyuma ya kioo huku akiongelesha watu.

Katika ofisi za usajili , mwanamke mmoja aliyevalia mavazi rasmi anaonekana akiangalia skrini ya kompyuta huku mbele yake kuna mwanamke aliyesimama akipigwa picha.

Katika shuguli ya wapishaji mwanaume mmoja alievalia suti ya rangi nyeusi anaonekana ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia huku mkono mwingine ameshikilia katiba wa taifa.

Katika kituo cha Huduma Center, wanaume wawili wana onekana wame keti kwenye kaunta huku mfanyikazi mmoja alie valia mavazi rasmi anaonekana kuangalia skrini ya kompyuta ili kuwahudumia.

Katika kituo cha huduma Kenya mfanyikazi mmoja aliyevalia mavazi rasmi anaonekana ameketi kwenye counter huku akiangalia screen ya komputa . Upande wake mwingine kuna askari aliyeketi huku akihudumiwa.

Kwenye ofisi ya usajili mwanaume mmoja aliyevalia suti ya buluu anaonekana amewekelea vidole kwenye mashine iliyo na mwamgaza huku kando yake kuna camera

Katika uwanja wa mchezo, mashabiki wa kandanda waliovalia jezi ya rangi nyeusi wanaonekana kuweka mkono juu, huku wengine wakipuliza vuvuzela kuashiria kusherehekea.

Katika uwanja wa mchezo, mashambiki wa kadada wanaonekana kuchangamka na kueka mkono juu uku wengine wakiwa wameshikilia bendera ya taifa ya Kenya.

Kwenye ukumbi wa mahakama ya juu zaidi. Majaji waliovalia mavazi rasmi ya kazi wanaonekana wameketi huku wakisikiliza kwa makini kesi inayoendelea.

Katika kituo cha Huduma Kenya, mfanyikazi mmoja aliyevalia mavazi rasmi anaonekana akimwelezea mwanaume mmoja aliyevalia shati cheupe kuhusu huduma zinazopatikana eneo hili.

Katika uwanja wa michezo, uliojaa mashabiki, mtu mmoja anaonekana amejioaka rangi ya kijani na nyeupe, huku mwili yake ina maandishi ya gor mahia fc.

Katika uwanja wa mchezo, wachezaji wa mchezo wa netiboli wanaonekana wakishiriki katika mchezo mkali. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi ya kijivu anaonekana akikimbia na mpira huku mpinzani wake aliyevalia jezi ya rangi ya buluu akijaribu kumnyang`anya.

Katika uwanja wa mchezo uliojaa mashambiki, mchezo wa kadada unaendelea kwa kasi. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi ya manjano anaonekana akiwa na mpira uku wapinzani wake waliovalia jezi ya rangi ya kijani wakijaribu kumnyang'anya.

Katika hema iliyojengwa ili kutoa huduma, mfanyikazi mmoja aliyevalia mavazi rasmi anaonekana ameketi kwenye meza huku akiangalia screen ya kompyuta ili kuwahudumia watu walioketi.

Mchezaji wa kandanda aliyevalia jezi ya rangi nyeupe anaonekana akikimbia na mpira huku mpinzani wake aliyevalia jezi ya rangi nyekundu akijaribu kumnyang'anya.

Wachezaji wa mchezo wa rugby waliovalia jezi ya rangi nyekundu, wanaonekana kuchangamka huku wakishikilia zawadi juu waliopewa kwa kushinda mchezo.

Mwanamke mmoja, aliyevalia mavazi ya kiafrika, na miwani, anaonekana amesimama, huku akihutubia watu, kwa kutumia kipaza sauti.

Katika ofisi za usajili mwanaume mmoja aliyevalia suti ya buluu anaonekana amesimama huku akipigwa picha kwa mahali iliyo na ubao wa rangi nyeupe.

Katika uwanja wa mchezo, wachezaji wa kadanda wanaonekana kushiriki katika mchezo mkali, mchezaji mmoja alie valia jezi ya rangi nyekundu ana onekana amegongesha mpira kwenye kichwa.

Katika uwanja wa michezo, watu wanaonekana wamefurahi na kuchangamka huku wakinyoosha mikono yao mbele. Mmoja wao, amevalia bendera ya taifa ya Kenya kwenye shingo.

Katika uwanja wa michezo, mashambiki waliovalia jezi ya rangi ya buluu wanaonekana kuchangamka uku wakipiga makofi na kuweka mkono juu kuashiria kufurahishwa na kile kinachoendelea uwanjani.

Kwenye uwanja wa mchezo, mchzaji mmoja aliyevalia vesti ya rangi ya kijani anaonekana ameanguka chini huku udongo zinaonekana kutokana na kuruka kwa kasi.

Katika uwanja wa mchezo uliyojaa mashabiki, mchezo wa kadanda unaendelea kwa Kasi. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi nyekundu anaonekana kutembea na mpira huku wapinzani wake waliovalia jezi ya rangi manjano wakijaribu kumnyanganya.

Katika uwanja wa mchezo uliojaa watu, mchezo wa kandanda unaendelea kwa kasi. Mchezaji mmoja aliyevalia jezi ya rangi ya kijani anaonekana akikimbia na mpira huku mpinzani wake aliyevalia jezi ya rangi ya buluu akijaribu kumnyang'anya.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti ya rangi ya kijivu anaonekana wakitembea aste kwa aste na jaji mmoja aliyevalia mavazi rasmi huku akielekea kwenye shughuli muhimu ya serikali.

Katika uwaja wa mchezo, wachezaji wa kandanda waliovalia jezi ya rangi ya kijani na manjano wanaonekana wakisherekea huku wakipiga makofi na wengine kutabasamu.

Katika eneo la huduma Kenya, mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi jeupe, anaonekana ameshikilia, cheti ya mama mmoja aliyesimama kando yake, huku akiwa ameshikilia mtoto.

Mashambiki wa mchezo waliovalia jezi ya taifa ya Kenya yenye rangi nyekundu na nyeupe wanaonekana wakisimama uku wakishuhudia mechi inayoendelea mbele yao.

Kwenye kiwanja wa mchezo uliyojaa umati wa watu msashabiki moja kutoka timu ya gro mahia anaonekana amevalia elmeti nyenye mandishi KDF huku akipepa michoro mbalimbali.

Katika shughuli ya uapishaji jaji mmoja aliyevalia mavazi rasmi anaonekana ameshikilia bibilia kwenye mkono wa kulia huku akisoma karatasi. Kando yake kuna mwanaume aliyevalia suti nyeusi huku akishuhudia zoezi hili.